Umati wa watu umejaa kwenye ukumbi wa jukwaa la michezo wakiwatazama wachezaji wa mchezo wa kandanda ,timu moja imevalia sare za rangi nyekundu na nyeusi, nayo timu nyingine imevalia sare za rangi ya kijani na manjano.

Jalada la kitabu chenye mada human resourse policies and procedures manual cha idara ya mahakama ya nchi ya Kenya. Jengo la mahakama ya kenya limechorwa na juu ya mada kuna nembo ya serikali ya Kenya .

Wanaume wawili wanaopiga picha aina selfie wakiwa kwenye Umati wa hafla, pengine ya michezo au mkutano wa kisiasa. Ukumbi huo ni wa Nyayo national stadium .

Kikundi cha watu ambao wanatazama tukio la kandanda ama riadha wanatabasamu na kufurahi kushabikia wachezaji wa upande wao na kwa ishara ya mikono wanaonyesha kuwa wanatazama kamera kwa kupigwa picha. Bendera za nchi ya Kenya ambazo zimevalia na kubebwa zinadhihirisha kuwa wanshabikia timu ya Kenya.